Dawa ambayo inatumika katika kutibu na kukinga magonjwa katika wanyama, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa yenye rangi nyeusi iliyofungwa kwa mfuniko mweupe. Ikiwa na boksi pembeni ambalo linatumika kuhifadhia chupa hiyo, likiwa linaonesha majina ya dawa pamoja na wanyama wawili (Paka na Mbwa).

Chupa nyingi ambazo zina bidhaa zinazotumika kwenye kilimo pamoja na mifugo, kwa ajili ya kutibu na kukinga magonjwa pamoja na kuongeza virutubisho. Zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuwauzia wakulima na wafugaji.

Boksi lenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyekundu ambalo huhifadhia dawa ambazo zinatumika katika kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama, likiwa limeandikwa jina pamoja na maelezo, pia ikiwepo picha ya mbwa.

Dawa ambayo inatumika kutibu na kukinga magonjwa kwa mifugo ikiwa imehifadhiwa katika chupa yenye rangi nyeupe na iliyofungwa na mfuniko mweusi ikiwa na kikaratasi kinachoonyesha jina, maelezo pamoja na picha ya ng'ombe ambaye ni mnyama inayemtibu.

Chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa za kilimo pamoja na mifugo, ikiwa na mifuko mingi yenye rangi nyeupe ambayo imepangwa huku likiwepo gari dogo ambalo linatumika kubebea mizigo na kuiweka sehemu moja.

Bidhaa ambayo hutumika katika kuongeza virutubisho kwa ajili ya afya za mifugo ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio maalumu ambacho kinaonyesha jina la kampuni ya utengenezaji na chini kikiwa na maandishi, madini maalumu ya mbuzi na kondoo pia ikionyesha picha za wanyama hao.

Duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo pamoja na ufugaji ikiwemo: madawa, kemikali na mbolea; ambazo hutumika kwenye kukinga magonjwa, kudhibiti na kuongeza virutubisho muhimu. Ambapo wakulima hufika kwa ajili ya kununua na kupewa ushauri.

Dawa ambayo hutumika katika kutibu magonjwa mifugo ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa iliyofungwa na kwa kutumia mifuniko miwili yenye rangi nyeupe, na pembeni yake lipo boksi ambalo linaonyesha ujazo halisi, jina, pamoja na picha za wanyama kama ng'ombe na kondoo ambazo zinawatibu.

Dawa ambayo hutumika katika kutibu magonjwa ya wanyama, ikiwa imehifadhiwa katika chupa iliyofungwa vizuri na mfuniko, ikiwa na maelezo kama jina pamoja na picha ya mbwa na paka ambao ni wanyama inaowatibu.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo pamoja na mifugo kama mbolea, mbegu, kemikali na madawa, yanayotumika kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali; ambapo wakulima huenda kwa ajili ya kununua na kupewa ushauri.

Dawa nyingi za aina mbalimbali ambazo hutumika katika kukinga pamoja na kutibu magonjwa mbalimbali ya mifugo. Zikiwa zimepangwa vizuri na kuhifadhiwa katika vyombo maalumu, vyenye majina pamoja na picha za wanyama ikiwa zipo tayari kuwauzia wateja.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo pamoja na mifugo yakiwemo madawa ambayo yanatumika kwa ajili ya kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali, zikiwa zimepangwa vzuri katika makabati ambayo yametengenezwa kwa vioo.

Zao la nyanya zenye rangi nyekundu zikiwa zinaashiria kwamba zimeiva vizuri zilizopangwa katika vyombo vya aina tofautitofauti kama vikapu vidogo na nyingine kwenye visado ikiwa zipo tayari kwa ajili ya kuuzia wateja.

Wafanyakazi wakiwa katika eneo la shamba, wakifanya shughuli ya uvunaji wa zao aina ya karoti, ambazo wamezipanga kwa wingi katika magunia, ambayo yamejazwa mpaka juu, huku nyingine zikiwa zipo chini, ambazo zipo tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Eneo la shamba ambalo linatumika katika kilimo cha mazao, likiwa na mimea mingi iliyopandwa ambayo imezalisha kwa kiasi kikubwa zao aina ya nyanya zilizo na rangi ya kijani, amba,o inaashiria kuwa ni mbichi na nyingine nyekundu zilizoiva ambazo huvunwa na kupelekwa sokoni kwajili ya wateja kufanya manunuzi.

Eneo la shamba likiwa na mimea mingi ambayo imepandwa katika mifuko yenye rangi nyeusi, iliyojazwa udongo, ambayo imezalisha kwa kiasi kikubwa zao la nyanya zilizopo zenye rangi ya kijani zikiashiria bado mbichi, na nyingine nyekundu ambazo zimeiva, tayari kwa kupelekwa sokoni.

Watu wakiwa wamesimama katika eneo la shamba, wakiwa wameshikilia matunda aina ya maembe ambayo yameota kwa wingi katika mti wake. Ikiwa yakiwa tayari na kuiva kupelekwa sokoni, kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Watu wakiwa katika shughuli ya upangaji na ukusanyaji wa zao aina ya viazi vitamu, ambavyo vimetoka kuvunwa shambani ikiwa vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, na wateja kufanya manunuzi.

Mtu akiwa amevaa mabuti yenye rangi nyeusi, akiwa katika eneo la shamba ambalo linajihusisha na kilimo cha zao la mahindi, yaliyoota kwa wingi ambayo baada ya kukomaa huvunwa na kuuzwa kwa wateja.

Eneo la shamba la kilimo cha mazao likiwa na viazi ambavyo vimekusanywa na kupangwa katika mafungu, ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa ambavyo viko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Wafanyakazi wengi wakiwa katika eneo la shamba, wakifanya shughuli ya uvunaji wa zao la mahindi, ambayo wanayatoa maganda na kuyakusanya katika sehemu moja, ikiwa yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Toroli dogo likiwa ndani ya bustani ambayo inatumika katika kilimo cha mazao ya aina mbalimbali, likiwa limepakia na kukusanya vitu kama karoti, vitunguu, kabichi pamoja na ndizi ambazo zipo tayari kwajili ya matumizi.

Eneo la shamba likiwa la miti mingi iliyopandwa na kupangwa vizuri katika mistari huku ikiachiana nafasi iliyozaa kwa kiasi kikubwa zao la matunda aina ya mapapai

Magunia mengi ambayo yamesimamishwa, yaliyojazwa kwa wingi zao la viazi, vikiwa vimewekwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi, ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa shambani.

Eneo kubwa la shamba likiwa na mimea mingi ambayo huzalisha nyanya yenye rangi nzuri ya kijani ikiwa imepangiliwa katika mistari iliyonyooka, huku chini yakiwa yamelazwa mabomba ya maji ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa.

Shamba kubwa lililo na migomba mingi yenye majani ya kijani, ikiwa imezalisha kwa kiasi zao la ndizi ambazo zinaningia kwenye mikungu yake iliyodumu kwa na mifuko yenye rangi ya bluu ambayo ni kwa ajili ya kukinga na wadudu pamoja na kuhakikisha kukomaa.

Mkulima akiwa ndani ya eneo ya shamba kubwa ambalo limepandwa mimea yenye rangi nzuri ya kijani. Ikiwa imepangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi, huku yakiwemo mabomba ya maji ambayo yamelazwa ardhini yanayotumika katika umwagiliaji.

Eneo la shamba lenye vitalu vingi ambavyo vimetumika kupanda mimea ya aina tofauti, likiwa ni kilimo cha ndani ambacho kinafanyika katika sehemu iliyotengenezwa na kufunikwa katika pande zake zote, huku ikiruhusu mwanga muhimu kuingia ndani.

Wafanyakazi wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika shunghuli ya kukagua na kupanga zao la viazi vitamu, ambavyo vimetoka kuvunwa shambani ,wanavyoviweka katika vyombo maalumu vyenye rangi tofauti kama bluu na kijani; ambavyo vinavyotumika kubebea na kupeleka sokoni kwa ajili ya manunuzi.

Gari maalum ambalo hutumika katika shughuli za kilimo na uwandaaji wa shamba kabla ya kupanda mazao, likiwa limenasa matairi yake katika tope zito huku wakiwepo watu mmoja aliyeshikilia jembe na mwingine akiwa na mti wakiwa katika uhangaikaji wa kuliondoa.

Mkulima wa zao la matunda aina ya tikiti maji, akiwa ndani ya shamba kubwa ambalo linatumika kwa ajili ya kilimo hicho, akiwa ameshikilia kipande kimoja kilichokatwa kikionyesha limeiva na kuwa tayari kwa matumizi.

Mimea mingi ambayo imepandwa katika mifuko iliyojazwa udongo, inayozalisha kwa kiasi kikubwa zao aina ya nyanya zikiwepo na rangi nyekundu, ambazo zinaashiria kuimba na nyingine zikiwa ni za kijani ambazo bado ni mbichi.

Watu wakiwa wanaangalia na kukagua nyanya zenye rangi ya kijani ambazo zinaashiria bado mbichi. Wakiwa ndani ya eneo la shamba ambalo linatumika kwa ajili ya kilimo cha zao hilo, ikiwa na mimea mingi iliyozalisha kwa kiasi kikubwa.

Gari lenye matairi makubwa linayofahamika kama trekta, ambalo limefungwa kifaa nyuma kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, na uandaaji wa shamba kabla ya kupanda mazao. Likilenga kuongeza ufanisi, kasi na kupunguza wafanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Gari maalumu linalofahamika kama trekta linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo pamoja na uandaji wa shamba ili kurahisisha kupanda mazao. Likiwa na dereva ambaye analiendesha katika eneo kubwa la shamba.

Gari maalumu lenye rangi nyekundu na nyuma likiwa na kifaa kilichofungwa cha njano, ambalo hutumika katika shughuli mbalimbali za shambani ikiwa na lengo la kuongeza ufanisi kupunguza matumizi ya muda mwingi na kuongeza kasi.

Mtu aliyevaa mabuti ya rangi nyeusi, akiwa anatumia mashine ndogo, ambayo inatumika kwa ajili ya kilimo na shughuli za shambani, ikiwa inachimbua sehemu ya ardhi ili kurahisisha upandaji wa mazao.

Mkulima akiwa katika eneo la shamba lililojaa matope mengi, akiwa ameshikilia trekta dogo ambalo analiendesha kwa ajili ya shughuli za kilimo pamoja na uandaaji, ikiwa ni kabla ya kupanda mazao.

Mashine ndogo ya kisasa yenye matairi na iliyo na rangi nyekundu ambayo inatumika katika Shughuli mbalimbali za shambani, katika kilimo na uandaaji. Ikiwa na lengo la kurahisisha kazi, kupunguza matumizi ya muda mwingi na kuongeza ufanisi.

Mazao mengi yenye rangi nzuri ya kijani ambayo yamepandwa katika sehemu ambazo zimetengenezwa vizuri, ikiwa ni kilimo ambacho kinatumia vifaa pamoja na teknolojia ya kisasa katika uzalishaji wa kiwango kikubwa cha mazao, ikilenga kuongeza ufanisi pamoja na kasi.

Mitambo na mashine za kisasa za kilimo zikiwa zimefugwa katika eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea mingi ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbal;i zikilenga kuongeza ufanisi, kasi pamoja na kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Gari maalumu lenye rangi ya kijani linalofahamika kama trekta likiwa na matairi makubwa ya nyuma kuliko ya mbele, ambalo hufungwa kifaa kinachotumika kwa ajili ya kazi na shughuli za shambani, ili kurahisisha pamoja na kuongeza ufanisi.

Mimea mingi yenye rangi nzuri ya kijani, ambayo imepandwa katika sehemu iliyotengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kilimo cha kisasa, ambayo huongeza ufanisi, kiwango cha uzalishaji pamoja na kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Mashine ya kisasa yenye sehemu ya kushikia wakati wa kuendesha pamoja na injini. Ambayo hutumika kwenye shughuli ya ukataji wa nyasi katika uandaaji wa shamba kabla ya kufanya kilimo pamoja na upandaji wa mazao.

Samaki wenye rangi za kuvutia wakiwa ndani ya chombo kikubwa kilichotengenezwa kwa kutumia kioo kikiwa na vitu ndani vingi kwa ajili ya urembo, vikitengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya ukuaji wa samaki hao ikiwa huwekwa katika sehemu mbalimbali kama nyumbani au mahotelini kwa ajili ya kupamba.

Eneo lenye mabwawa mengi yaliyojazwa maji ambayo yametengenezwa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki, ikiwa ni lengo la kibiashara kwa ajili ya kuongeza upatikanaji sokoni, na kukuza kipato.

Nafaka nyingi za aina mbalimbali ambazo hutumia kwa ajili ya chakula, zikiwa zimehifadhiwa kwenye magunia, huku nyingine zikiwepo katika vindoo ambavyo vimebandikwa vikaratasi vyenye majina kama:njugu, mhogo, mtama pamoja na ngano.

Eneo kubwa ambalo ni bustani ya uzalishaji wa miche ya miti, ikiwa imepandwa kwa wingi na kuwekwa katika vitalu vilivyopangwa vizuri, huku akiwepo mtu mmoja ambaye anaonekana ni mfanyakazi wa eneo hilo akiwa ameshikilia moja ya mti.

Miche mingi ambayo imepandwa katika mifuko midogo yenye rangi nyeusi iliyowekwa udongo ndani yake, ikilenga kujiandaa na utunzaji wa misitu ikiwa ni kwenda kupanda katika sehemu ambazo miti imekatwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za binadamu ama kupanda katika sehemu mpya.

Mtu akiwa anafanya shughuli katika bustani iliyopandwa miche mingi ya miti, ambayo imepangwa vizuri, ikiwa na lengo la kuandaa kwa ajili ya utunzaji wa misitu, kwa kupanda katika maeneo ambayo miti imekatwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ya binadamu, na pia kuanzisha upandaji katika maeneo mapya.

Eneo la msitu mkubwa wenye miti mingi na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, likiwa na mkondo wa maji ambao juu yake limetengenezwa daraja dogo lenye kingo za chuma, ambalo linatumika kuvusha watu kutoka kwenye pande moja kwenda nyingine.

Mimea mingi ikiwa imepandwa katika vifaa vilivyounganishwa kwa pamoja ili kutengeneza mfumo wa kilimo cha kisasa kinachofahamika kama haidroponi, ambacho hakitumii udongo katika ukuzaji wa mazao ikiwa na lengo na kuongeza kiwango cha uzalishaji pamoja na matumizi ya eneo dogo.

Mabomba ambayo yameunganishwa na kupangwa vizuri yakiwa yametumika kutengeneza mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji wa mazao, kinachofahamika kama haidroponi, yakiwa yametobolewa matundu ambayo yamepandwa mimea.

Mabomba mengi ambayo yameunganishwa na kupangwa kwa pamoja yakitengeneza mfumo wa kilimo ambacho hakitumii udongo katika ukuzaji wa mazao kinachofahamika kama haidroponi yakiwa yametobolewa vitundu ambavyo vimetumika kupanda mimea yenye rangi tofauti.

Mabomba mengi yenye rangi nyeupe ambayo yameunganishwa pamoja na kupangwa ili kutengeneza mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji wa mazao kinachofahamika kama haidroponi, yakiwa yametobolewa vitobo vilivyotumika kupanda mimea.

Mabomba mengi marefu ambayo yamepangwa na kuunganishwa ili kutengeneza mfumo wa kilimo kisicihotumia udongo katika ukuzaji kinachofahamika kama haidroponi, ikiwa yametobolewa matundu ambayo yametumika kupanda mimea.

Mabomba mengi yenye rangi nyeupe, ambayo yametobolewa vitobo vilivyopandwa mimea, ikiwa imetumika katika kutengeneza mfumo wa kilimo cha sayansi ya haidroponi, ambacho hakitumii udongo katika ukuzaji wa mazao.

Mabomba yenye rangi nyeupe ambayo yameunganishwa na kupangwa vizuri, katika utengenezaji wa mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji kinachofahamika kama haidroponi, yakiwa yametobolewa na kupandwa mimea.

Mabomba mengi yenye rangi nyeupe yaliyo na vidogo ambavyo vimetumika kupanda mimea yakiwa yamepangwa kwa wingi katika sehemu ikiwa ni kilimo ambacho hakitumii udongo katika ukuzaji kinachofahamika kama hydroponi.

Mabomba mengi ambayo yamepangwa na kuunganishwa kwa pamoja, ili kutengeneza mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji, kinachofahamika kama haidroponi, yakiwa yametobolewa vitobo vingi, vilivyotumika kupanda mimea.

Bomba jeupe, lililotobolewa vitobo ambavyo vimetumika kupanda mimea yenye rangi ya kijani, ikiwa ni kilimo ambacho kinatumia sayansi ya haidroponi, ambayo haitumii udongo katika ukuzaji.

Shamba kubwa ambalo limetumika kwa ajili ya kilimo cha uzalishaji wa kiwango cha juu, ikiwa na mimea mingi yenye rangi ya kijani, ambayo imepandwa kwa kufuata mpangilio wa mistari iliyo nyooka na kuachiana nafasi.

Zao maarufu kwa biashara linalofahamika kama kahawa, zikiwa zimekusanywa kwa wingi na kuweka katika sehemu moja; zenye rangi tofauti kama: kijani, nyeusi na nyingine nyekundu kidogo. Ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa, kufanyiwa mchakato zaidi na kuingizwa kwenye matumizi.

Eneo kubwa la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao, likiwa na mimea mingi iliyopandwa ya kabichi ambayo imepangwa vizuri, kwa mistari iliyoachiana nafasi ikiwa ni kilimo cha uzalishaji cha kiwango kikubwa.

Mimea mingi ya kijani ikiwa imepandwa ndani ya shamba kubwa la kilimo cha kisasa, ambacho kinahusisha matumizi ya wataalamu wa kemikali pamoja na teknolojia katika kufanya kazi ili kurahisisha pamoja na kuongeza ufanisi.

Gari maalumu linalofahamika kama trekta lenye matairi makubwa ya nyuma likiwa limefungwa kifaa ambacho kinatumika katika kilimo na kuandaa shamba, ikiwa ni kwa ajili ya kurahisisha upandaji wa mazao ambapo linatumika kutifua eneo la ardhi katika shamba kubwa.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha zao la biashara linalofahamika kama chai. Ambapo huvunwa na kupelekwa katika viwanda, kwa ajili ya kufanyiwa michakati zaidi kabla ya kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Eneo kubwa la banda lenye kuku wengi, ambalo linatumika kwa ajili ya ufugaji, likiwa limefungwa taa kwa ajili ya kutoa mwanga na joto muhimu. Pia yakiwepo mabomba ambayo yanavifaa kwa kunyweshea maji, na sehemu nyingine za kilishia chakula.

Sehemu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha uzalishaji wa mazao, ikiwa na mimea mingi iliyopandwa, iliyozalisha kwa kiasi kikubwa matunda aina ya straoberi, ambayo yana rangi nyekundu na mengine ya kijani.

Gari maalumu linalofahamika kama trekta, likiwa limefungwa vifaa nyuma ambavyo vinatumika kwa ajili ya kilimo shambani, kwa kutifua udongo ili kurahisisha upandaji wa mazao.

Shamba kubwa ambalo linajihusisha na kilimo cha uzalishji wa kiwango cha juu cha mazao, likiwa na mimea mingi ambayo imeotesha matunda aina ya mananasi, ambayo yakikomaa na kuiva vizuri hupelekwa sokoni, kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Eneo ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa kinacholenga uzalishaji wa kiasi kikubwa cha mazao, likiwa limefunikwa katika pande zake zote, huku ikiruhusu wanga muhimu kwa ajili ya mazao kuingia ndani.

Mimea mingi yenye rangi nzuri ya kijani ambayo imepandwa na kupangiliwa vizuri, ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa kiwango kikubwa ambacho kinafanyika katika eneo lililotengenezwa na kufunikwa katika pande zake zote, lakini likiruhusu mwanga muhimu kwa ukuaji kuingia ndani.

Eneo kubwa ambalo limetengenezwa kufuata mfumo ambao unatumia teknolojia ya kisasa katika kilimo, likiwa limetengenezwa vizuri na kufunikwa katika pande zake zote huku likiruhusu mwanga muhimu kwa ajili ya ukuzaji kuingia ndani.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa mimea mingi, ambayo imepangiliwa katika mistari iliyonyooka, ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa kiwango cha juu. Huku likiwepo gari maalumu linalofahamika kwa jina la trekta, likiwa linafanya shughuli za shambani.

Shamba la kilimo cha mazao ambalo limepandwa mimea mingi yenye rangi ya kijani, iliyopangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi, huku yakiwepo mabomba ya maji ambayo yamelazwa ardhini yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa ambao unatumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo liliopandwa mimea michache ambayo imepangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi. Pia yakiwepo mabomba ya maji yaliyolazwa ardhini ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo la shamba likiwa limepandwa miche mingi yenye rangi nzuri ya kijani, huku pia kukiwepo na bomba la maji lililolazwa ardhini ambalo linatumika katika umwagiliaji wa kisasa ama linalotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo la shamba kubwa likiwa limepandwa mimea mingi iliyopangiliwa katika mistari na kuachiana nafasi, kukiwa na mabomba mengi ya maji ambayo yamepangwa na kulazwa ardhini yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na ukame pamoja na kiasi kidogo cha uoto wa asili, huku kukiwa kumetawaliwa na ukungu mwingi sehemu hiyo. Pia ukiwepo mlima mrefu, ambao juu yake una theruji yenye rangi nyeupe.

Eneo la ardhi likiwa na mkondo wa maji ambayo yametulia yanayoweza kutumiwa na wanyama wa porini kwa kunywa ama mifugo ukiwa umezungukwa na uwoto wa asili wenye rangi ya kijani pamoja na miti michache

Eneo kubwa la ardhi likiwa na nyasi nyingi pamoja na uoto wa asili wenye rangi ya kijani. Pia ikiwepo miti, huku kukiwa na mlima mrefu ambao juu yake unetawaliwa na theruji yenye rangi nyeupe.

Eneo kubwa la ardhi ambalo limetawaliwa na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani, pamoja na miti michache. Huku zikiwepo nyumba za makazi ya watu, na juu anga lake likiwa na kiasi kidogo cha mwingu.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na nyasi fupi pamoja na miti mingi ambayo chini yake wamelala wanyama wa porini wakifuata vivuli ili kujikinga na jua kali, huku juu kukiwa na anga lenye kiasi kidogo cha mawingu.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na mto uliojaa maji mengi ambayo yametulia, ukiwa umezungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani pamoja na miti michache, huku juu kukiwa na anga lenye kiasi kidogo cha mawingu.

Eneo kubwa la ardhi lenye miinuko, mabonde pamoja na milima mirefu likiwa limetawaliwa kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani, huku pia ikiwepo miti mingi.

Eneo kubwa la ardhi lenye miinuko na mabonde, likiwa limetawaliwa kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili; wenye rangi nzuri ya kijani huku pia ukiwepo msitu mkubwa ambao, umejaa miti kwa wingi.

Eneo la ardhi lenye mkondo wa maji yaliyotulia na pembezoni kukiwa na mashamba yanayotumika kwa ajili ya kilimo ambayo yapo karibu ili kurahisisha shughuli za umwagiliaji, huku pia sehemu yote ikiwa imezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti mingi yenye rangi ya kijani.

Wafugaji wa nyuki ambao wanatumika kwa ajili ya kutengeneza asali wakiwa wamevaa nguo maalumu za kujikinga zinazofunika mwili mzima zenye rangi nyeupe, wakiwa katika shughuli ya ukaguaji na uangaliaji wa maendeleo ya ufugaji.

Mtu akiwa ndani ya eneo la banda dogo ambalo linatumika kwa ajili ya ufugaji, likiwa na shimo lenye maji linalotumika kwa ajili ya kunyweshea pamoja na vyombo vichache kwa ajili ya kulishia chakula, wakiwepo bata wengi ndani ambao wanarangi tofauti.

Ufugaji mdogo wa ndege aina ya kuku, ikiwa na lengo la kuzalisha mayai pamoja na nyama, ambao wapo ndani ya banda lenye chombo kilichojaa maji, ambacho wanakitumia kwa ajili ya kunywa.

Mtu aliyevaa koti lenye rangi nyeupe lenye mikono mirefu, akifanya shughuli ndani ya eneo la banda, ambalo linatumika kwa ajili ya ufugaji; likiwa na idadi kubwa ya kuku ambao huzalisha mayai pamoja na nyama.

Miche mingi ya aina tofauti yenye rangi nzuri ya kijani ikiwa imepandwa na kupangwa vizuri katika eneo la ndani ambalo limetengenezwa vizuri na kufunikwa katika pande zake zote, huku likiruhusu mwanga muhimu kuingia ndani; ikiwa ni kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu.

Mbegu ambazo hutumika katika kilimo cha mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio maalumu kilicho na maelezo tofauti kama: jina la kampuni ya utengenezaji, mbegu halisi iliyopo umo ndani pamoja na picha inayoonesha mazao yatakayozalishwa.

Eneo kubwa la shamba ambalo linatumika kwa ajili ya kilimo cha uzalishaji wa mbegu, ambazo zitatumiwa na wakulima wengine ikiwa na mimea mingi yenye rangi ya kijani ambayo imepandwa na kupangiliwa katika mistari huku ikiachiana nafasi kwa ajili ya ukuaji.

Miche mingi, ambayo imepandwa na kupangiliwa vizuri, yenye rangi tofauti ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa mbegu ambazo ni kwa ajili ya kutumiwa na wakulima wengine, kikifanyika katika eneo lililotengenezwa vizuri na kuzibwa katika pande zake zote.

Magunia mengi yenye rangi nyeupe ambayo yamepangwa katika mistari yakiwa yamejazwa nafaka nyingi, ambazo zinatumika kama mbegu kwa ajili ya wakulima kupanda katika mashamba yao.

Miche midogo yenye rangi ya kijani ambayo imepandwa na kupangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi, ikiwa ni kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu, ambazo zinatumika na wakulima wengine.

Mbegu nyingi za aina mbalimbali ambazo hutumika katika kilimo cha mazao ikiwemo bamia, kabichi pamoja na giligilani zikiwa zimehifadhiwa vizuri kwenye vifungashio vinavyoonyesha jina na picha halisi ya zao zinazozalisha.

Eneo la shamba kubwa lenye matuta mengi, yaliyopangwa kwa mistari, yakiwa yamepandwa mimea na kuwekwa mabomba ya maji yaliyolazwa chini ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa, unaotumia kiasi kidogo cha maji, ikiwa ni kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu.

Mbegu ambazo hutumika kwa ajili ya kilimo cha mazao, ya zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio maalumu vyenye rangi ya kijani, vinavyoonyesha jina la kampuni ya utengenezaji pamoja na picha ya zao halisi.

Wafanyakazi wengi wakiwa katika eneo la bustani wakifanya shughuli ya upandaji wa miche katika udongo huku wakitumia mikono ikiwa ni uandaaji wa mbegu ambazo hutumika katika kilimo.

Shamba la kilimo cha mazao kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu, likiwa na mimea mingi ambayo imepandwa na kupangiliwa katika mistari, huku yakiachiana nafasi. Lakini pia yakiwepo mabomba ya maji ambayo yamelazwa chini, yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa.

Eneo la shamba lililopandwa ambayo imepangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi huku yakiwepo mabomba mengi ya maji yaliyolazwa chini ambayo yametobolewa vitabu vinatumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa mbegu

Eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kilimo cha mazao, kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu likiwa imepandwa mimea iliyopangwa vizuri katika mistari na kuachiana nafasi, huku pia yakiwepo mabomba ya maji ambayo yamelazwa chini yanayotumika katika umwagiliaji.

Magunia mengi ambayo yamejazwa mbegu nyingi za nafaka za aina mbalimbali zinazotumika katika kilimo, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuwauzia wakulima kwenda kupanda shambani.

Mimea ambayo imepandwa katika vyombo vyenye umbo la mstatili, lenye rangi nyeusi viilivyojazwa udongo ndani yake, ikiwa ni uandaaji wa mbegu ambazo zitatumika kwa ajili ya kupandikizwa shambani.

Mbegu ambazo hutumika kwa ajili ya kilimo cha maza,o zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio maalumu, ambacho kinaonyesha jina pamoja na kampuni ya utengenezaji lakini pia ikiwepo picha ya mazao ambayo inazalisha.

Mtu aliyevaa barakoa, akiwa ameshikilia kichwa cha mnyama wa porini aina ya twiga, aliyepo ndani ya eneo la hifadhi, ambaye ni kivutio kikubwa katika shughuli za utalii, ambapo watu kutoka maeneo mbalimbali huenda kwa ajili ya kumwangalia.

Mnyama wa porini aina ya twiga, akiwa ametoa ulimi wake mrefu nje, ambaye nikivutio kikubwa sana katika shughuli za utalii, akiwa ndani ya eneo la hifadhi ambapo watu kutoka katika maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya nchi hutembelea.